Soko la watu lenye shughuli nyingi ambapo wafanyi biashara wanauza matunda na mboga tofauti yaliyopangwa chini au kwenye mkeka. Wanawake kadhaa wanauza na wateja wananunua huku baadhi wakiwa wanatembea na wengine 𝑤𝑎𝑜 wamekaa.

Risiti ya kodi ya mamlaka ya mapato kenya almaharufu KRA . Kuna sehemu ya kujaza jina la mlipaji, pini, akaunti ya mkopo na maelezo mengine. Muhuri wa benki uko na tarehe.

Mayai mengi yaliyopangwa vizuri kwenye trei za plastiki za rangi mbalimbali, zilizorundikwa kwenye rafu ndani ya duka au ghala kuashiria biashara au hifadhi ya bidhaa hizo.

Hapa ni sokoni, kumejaa kila aina ya bidhaa, wanunuzi wanaonekana na wauzaji pia wapo hata watoto wadogo wapo. Kila aina ya matunda yanapatikana hapa, kuna mpaka miavuli vya kuzuia jua kali. Kando kabisa kuna nyumba za watu.

Duka la maziwa liitwalo Eustina Milk. Kuna mchoro wa ngombe ukutani. Ndani, kuna watu watatu na vifaa vya kuuzia bidhaa hiyo. Inje kuna ndoo za rangi tofauti na jiko la makaa. Milango ina rangi ya samawati.